Ujuzi wa kidijitali katika masomo unatumika sana hapa mjini. Ndugu huyu yuko katika shuguli za kusoma. Anatumia kipatakalishi chake kusakura kisha anatumia kalamu kuandika alichokisoma kwenye kitabu.

Teknolojia ya kisasa inatumika sana hapa mjini Nairobi, katika mambo mbalimbali, Ndugu huyu anaendeleza mkutano kwa kutumia kipakatalishi chake. Anaendelea kujadiliana na wenzake ambao wametokea kwenye kiwambo cha kipakatalishi. Amevaa spika za masikio ili kuwasikia wenzake vizuri.

Masomo ya kidijitali ni moja ya njia kuu inayotumika hapa mjini kujielimisha. Dada hawa wawili na kaka wamekaa kwa pamoja wakijadiliana. Wanafanya utafiti kwa kutumia kompyuta kibao waliyonayo mkononi, kisha wanayazungumzia wanayoyapata kwa pamoja.

Elimu ni kati ya mambo yanayozingatiwa sana hapa mjini, watu hawa wameketi kwa pamoja kusoma. Wanavipakatalishi juu ya meza wanavyotumia kusoma ,vile vile wamevaa spika za maskio ili kuskia sauti vizuri inayotoka kwenye vipakatalishi. Wana kalamu na vitabu ili kuandika wanayojifunza kutoka kwenye vipakatalishi.

Elimu ni moja ya mambo yanayozingatiwa hapa mjini Nairobi. Kaka huyu yupo katika shughuli ya kusoma. Juu ya meza ana kipakatalishi anachotumia kudurusu. Anaendelea kuandika anayojifunza kupitia kwenye kipakatalishi kwenye daftari kwa kutumia kalamu.

Teknologia ya kisasa inatumika sana katika masomo hapa mjini Nairobi. Kipakatanishi hiki kimeunganishwa na wafuti kwa minajili ya kusoma hesabu Kwenye kiwambo cha kipakatalishi kuna kibonzo kinacho onyesha namna ya kufanya hesabu fulani.

Elimu kwa watoto inazingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Watoto hawa wawili wameketi kwa pamoja wakiendelea kudurusu. Wanakipatalishi juu ya meza wanachotumia katika kudurusu. Wanatabasamu kwa furaha ishara kuwa wanayafurahia masomo.

Wasichana hawa wameketi kwa pamoja kujielimisha kwa kutumia kipakatalishi, msichana aliya katikati ameshika kifaa hiki cha kidijitali na anatumia vidole vyake kuchagua wanachokisoma kupitia kiguso cha kipakatalishi huku wale wengine wakitazama.

Elimu kwa njia ya kidijitali inatumika sana siku hizi. Kifaa hiki cha kidijitali aina ya kipatakilishi kinatumika kwa shughuli mbalimbali. Inatumika kusoma na vilevile katika biashara. Fauko ya hayo, mawasiliano yanaweza kufanyika kwa kutumia kifaa hiki. Pia kuna aina nyingi ya michezo inayopatikana kwenye kifaa hiki.

Elimu kwa njia ya kidijitali imeshika kasi hapa mjini Nairobi. Mtoto huyu yupo katika harakati ya kusoma anatumia kipakatalishi chake alichounganisha na wavuti kumsikiliza mwalimu anayeendesha somo kwa njia ya kidijitali akiwa mbali na mwanafunzi. Ana kitabu na kalamu ili kuandika anayofunzwa na mwalimu ,vile vile juu ya meza ana kikokotoo, vitabu na kalamu zingine.

Elimu ni muhimu kwa kila mtoto hapa jijini Nairobi. Mtoto huyu ameketi akiendelea kusoma. Juu ya meza kuna kipakatalishi anachotumia kudurusu. Mikononi, ameshika kitabu na kalamu. Vilevile kando yake kuna tableti na gilasi ya sharubati.

Elimu kwa watoto ni kati ya mambo yanayozingatiwa sana hapa jijini Nairobi. Watoto hawa wanne wameketi kwa pamoja wakiendelea kusoma. Wameshika tableti mikononi walizoweka juu ya meza, ambazo wanatumia katika kudurusu. Wamevaa barakoa midomoni.

Teknolojia ya kisasa inatumika sana hapa mjini Nairobi. Ndugu huyu anaendeleza mkutano kwa kutumia komputa yake, anaendelea kujadiliana na wenzake ambao wametokea kwenye kiwambo cha Komputa. Juu ya meza kuna kiteuzi cha komputa na kikombe cha chai.

Ujuzi wa kidijitali unatumika sana katika masomo ya siku hizi hapa mjini Nairobi. Dada huyu yumo katika harakati ya kujielimisha kupitia kipatakilishi chake. Anayaandika anayojifunza kwenye daftari lake kwa kutumia kalamu ya wino.

Elimu ni kigezo muhimu sana kwa watu hapa mjini Nairobi. Vifaa hivi ambavyo ni tableti, ambayo hutumika kujivinjari, kuandika na kuhifadhi data, vitabu vya kudurusu masomo mbalimbali, na kofia ya kuhitimu vinahitajika katika masomo.

Masomo ni muhimu kwa kila mtoto hapa jijini Nairobi. Wasichana hawa wawili wamekaa kwa pamoja kujifunza kupitia kipakatalishi walichowekwa mbele yao. Wana kalamu na daftari mikononi kuyaandika wanayojifunza, Wana begi kando yao kuweka vifaa vyao wakimaliza kujifunza.

Elimu kwa njia za kidijitali inatumika sana hapa mjini. Watu hawa wapo katika shughuli ya kutumia vipakatalishi vyao kupata elimu. Mmoja anaendelea kuandika kwenye kipakatalishi akitumia kicharazio cha kipakatalishi.

Watoto wameketi katika kikundi ili kujielimisha kupitia tarakilishi ambayo ipo juu ya meza mbele yao. Mmoja ameshika kiteuzi kuelekeza wanachohitaji kusoma. Mwalimu amesimama nyuma yao ili kuwaongoza watoto katika mafunzo haya.

Dada huyu ameketi kwa uzuri zaidi na kipakatalishi chake kipo juu ya meza mbele yake. Anaendelea kudurusu kwa kutumia kipakatalishi na ana kalamu mkononi ili kuyanakili anayoyasoma kwenye daftari zake zilizopo hapa.

Watu wanatumia njia tofauti kupata elimu katika maisha ya kisasa. Watu hawa wapo katika shughuli ya kupata masomo kupitia njia tofauti za kijidijitali. Kuna kipakatalishi, simu ya mkononi ambazo wanatumia. Pia kuna kioo cha kukuza daftari ,kalamu na kikombe cha kahawa.

Teknolojia inatumika sana katika maisha ya sasa hivi hapa mjini Nairobi. Vyombo hivi ambavyo ni vipatakalishi na tarakilishi vinatumika kuwasiliana kwa njia mbalimbali. watu wanafanya mikutano kutumia vifaa hivi vya kidijitali, Vilevile maongezi yanafanyika kupitia vifaa hivi.

Maisha ya kisasa hapa mjini yamechukua mkondo mpya wa watu kujifunza kupitia vifaa vya kidijitali. Hapa kuna kipakatalishi na simu ya mkononi ambazo zimesakinishwa programu ya kusoma. Vilevile kuna daftari, miwani na kalamu na kando kidogo kuna kikombe cha kahawa.

Elimu ni kigezo muhimu katika maisha ya kila siku. Watu hawa wamejumuika kwa pamoja kutoka mataifa tofauti duniani ili kupata masomo. Vitabu vingi na tofauti vinatumika hapa kuhakikisha shughuli za mafunzo zinaendelea vizuri.

Dada huyu anafanya utafiti kwa kutumia kipakatalishi chake. Anaandika anayohitaji kuyajua kwa kutumia kicharazio cha kipakatalishi ilikupata maelezo zaidi. Mwanaume yupo kando yake kumhudumia kwa kikombe cha chai.

Elimu kwa njia ya kidijitali imeshika kasi hapa mjini. Mtoto huyu yupo katika harakati ya kusoma. Anatumia kipakatalishi chake alichounganisha na wavuti kumsikiliza mwalimu anayeendesha somo kwa njia ya kidijitali akiwa mbali na wanafunzi. Ana kitabu na kalamu ili kuandika anayofunzwa na mwalimu.

Elimu kwa watoto ni kati ya mambo yanayozingatiwa sana hapa mjini Nairobi, mtoto huyu yupo katika shughuli ya kusoma anapata elimu kwa kupitia kipakatalishi chake alichoweka juu ya meza, kwenye masikio amevaa spika za masikio ili kupata sauti inayotoka kwenye kipakatalishi vizur,i ana kalamu na daftari kwenye meza ili kuandika anayojifunza.

Elimu katika mji wa Nairobi inazingatiwa sana. Kaka huyu na dada wapo katika shughuli ya kusoma. Wana vipakatalishi wanavyotumia kudurusu. Vile vile wana daftari na kalamu wanazotumia kuandika wanachosoma kupitia kipakatalishi. Wote wana vikombe vya kahawa mikononi.

Teknolojia ya kisasa inatumika sana katika mawasiliano hapa mjini Nairobi. Ndugu huyu anaendeleza mkutano kwa kutumia kipakatalishi chake. Anaendelea kujadiliana na wenzake ambao wametokea kwenye kiwambo cha kipakatalishi. Amevaa spika za masikio ili kuwaskia wenzake vizuri.

Elimu ya kidijitali inatumika sana kwenye masomo hapa mjini Nairobi. Jamaa huyu ana tabuleti mikono ni anayotumia kusoma. Kiwambo cha tabuleti chenye maandishi na programu ya kuwasiliana kupitia video. Programu ya vitabu na programu ya elimu ya juu zimejitokeza.

Elimu kwa njia ya kidijitali imeshika kasi hapa mjini. Mtoto huyu yupo katika harakati ya kusoma. Anatumia kipakatalishi chake alichounganisha na wavuti kumsikiliza mwalimu anayeeendesha somo kwa njia ya kidijitali akiwa mbali. Ana kitabu na kalamu ili kuandika anayofunzwa na mwalimu. Taa ya mezani imewaka kumlikia mwanafunzi huyu.

Chumba iki kimepangwa vizuri. Kuna kitanda kinachopendeza upande wa chumba iki. Kina gondoro kubwa na shuka safi nyeupe yenye maandishi katikati imetandikwa juu ya gondoro. Upande wa juu ya kitanda una mito miwili mieupe pia. Upande mwingine wa chumba hiki kuna meza na kiti. Juu ya meza kuna kipatakalishi, daftari na kalamu.

Michezo ni kati ya vitengo vinavyozingatiwa sana katika masomo hapa jijini. Wanafunzi hawa wapo uwanjani wakiendelea kufanya mazoezi ya mchezo wa soccer . Kocha wao anawaongoza katika mazoezi. Uwanja wanaofanyia mazoezi ni tambarare na una nyasi ndogo ya kijani kibichi kila mahali.

Upande wa ndani wa nyumba hii unapendeza. Kuna dirisha linalokubalia mwangaza kupenya ndani ya nyumba na imewekwa pazia. Kuna vitanda vya mbao ambavyo vimetandikwa vizuri kwa shuka. Vile vile upande mmoja karibu na kitanda kuna viatu vilivyopangwa kwenye shubaka.

Mahabara hii ni kubwa na inapendeza. Imepakwa rangi nyeupe kila mahali upande wa ndani. Ndani ya mahabara hii, kuna meza mbili kubwa zilizoundwa vizuri. Juu ya meza hizi, kuna vifaa mbalimbali vya mahabara vilivyopangwa. Katikati ya meza, kuna stuli zilizowekwa ili watu kukalia.

Chumba hiki kinapendeza. Kitanda kilichotandazwa blanketi yenye mistari ya punda milia na sehemu ya katikati sehemu ya katikati vidunde ya rangi nyekundu kwa nyeusi kipo upande mmoja wa chuma. Kuna meza na kiti karibu na dirisha kubwa inayokubalia mwangaza ndani ya chumba.

Maktaba hii ni kubwa, na inapendeza. Kuna kabati kubwa zilizopangwa karibu na kuta za maktaba hii . Ndani ya kabati hii, kuna rafu nyingi zilizopangwa vitavu vya aina mbalimbali. Katikati ya maktaba hii, kuna meza, na viti vilivyo pangwa vizuri ili wasomaji waweze kuketi wanapoendelea na kusoma vitabu.

Mji wa Nairobi una maktaba nyingi kwa minajili ya watu kujielimisha. Maktaba haya yana vitabu vingi vilivyopangwa kwenye rafu kubwa zilizosimamaishwa kwa mpangilio nzuri. Katikati ya maktaba kuna meza na viti vya kuketi ili kusoma. Kuna mtu aliyeketi kwenye meza akiendelea kusoma.

Michezo ni kati ya vitengo vya elimu inayozingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Vijana hawa wapo katika harakati ya kufanya mazoezi

Masomo ni muhimu kwa kila mtoto hapa mjini. Watoto hawa wameketi katika mzunguko kwenye meza iliyo kubwa. Kila mmoja ana simu mkononi, wapo katika hali ya kusoma kupitia kifaa hiki cha kidijitali. Nyuma yao kuna kabati kubwa yenye rafu ambapo vitabu vimepangwa.

Jiji la Nairobi lina vyuo vingi na vikubwa vya elimu ya juu. Jengo hili ni la chuo kikuu cha Kneyatta kama maandishi yalivyoandikwa upande wa juu wa jengo wa rangi nyeupe. Imepakwa rangi nyeupe na buluu na barabara nzuri zimeundwa kuingia ndani ya chuo.

Shule nyingi za sekondari na masomo ya juu zinapatikana hapa mjini Nairobi. Bweni hii ina vitanda vilivyopangwa. Vitanda vimeundwa kwa mbao na vina sehemu ya chini na ya juu ya kulala. Vitanda vimewekwa godoro zenye rangi ya bluu. Kitanda kilicho karibu na dirisha kimetandikwa blanketi yenye maua maua, sehemu ya chini na vile vile kuwekwa mito miwili.

Maabara haya yanavutia kweli kweli. Rangi yake nyeupe inafanya mwonekano wake kupendeza. Kuna meza za rangi nyeupe zilizopangwa kwa safu vizuri. Katikati ya kila meza mbili kuna kabati ya rangi ya buluu upande wa mbele iliyowekwa. Dirisha ya maabara ni makubwa ili kukubalia hewa safi ndani. Taa kubwa zipo juu kwenye dari ili kuangaza vizuri ndani.

Michezo ni moja ya sekta muhimu katika jiji la Nairobi. Wachezaji hawa wapo kwenye harakati ya kufanyia mazoezi ya kusisimua misuli. Vifaa vya kufanya mazoezi vya rangi nyekundu vimesimamishwa kwa laini vikifuatana na kuacha nafasi ya wastani kutoka kimoja hadi kingine.

Vitanda vya kulala vimepangwa kwa safu vizuri na kuachia nafasi kutoka kimoja hadi kingine. Vimeundwa kwa mbao na vina sehemu ya chini na juu ya kulala. Sehemu hizi zimeunganishwa kwa ngazi ambayo imeundwa kwa chuma. Imetandikwa magodoro ya rangi ya buluu.

Maktaba hii ni kubwa na inapendeza. Watu walioketi kwa mzunguko kwenye meza wapo katika harakati ya kujadiliana mambo fulani. Vile vile pembezoni kuna watu walioketi kwenye kiti. Kwenye kuta za maktaba hii kuna kabati kubwa zilizopangwa vitabu mbali mbali.

Chumba hiki kina vitanda vilivyopangwa vizuri. Vitanda vina sehemu ya juu na ya chini ya kulala. Vina magodoro ya kulalia na sehemu hizi mbili zimeunganishwa kwa ngazi. Vijana wawili wameketi upande wa juu wa vitanda wakizungumza. Chumba kina dirisha kubwa ambayo imewekwa pazia nyeupe.

Ndani ya chumba hiki kuna kitanda kilichotandazwa shuka ya kijani kibichi, na upande wa juu kuwekwa foronya. Neti ya mbu imening'inia juu ya kitanda kwenye dari. Taulo ya rangi ya bluu imekunjwa na kuwekwa upande wa chini wa kitanda. Kabati kubwa imesimamishwa mkabala na ukuta karibu na kitanda.

Elimu ya sekondari inazingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Mandhari ya shule hii ya wasichana yanavutia. Wanafunzi hawa wapo kwenye gwaride na wamesimama wima kwa utaratibu mzuri. Sare yao ya blauzi nyeupe yenye chapa ya shule kwenye bega, sketi nyeusi, soksi nyeupe na viatu vyeusi inapendeza.

Mji wa Nairobi una shule nyingi za sekondari. Wanagunzi hawa wamepanga foleni na wameshika miti mikononi tayari kuipanda kama njia moja ya kuyatunza mazingira. Mwalimu yuko katika harakati ya kuwapa maelekezo ili kuhakikisha shughuli hii inaendelea kwa njia inayofaa.

Elimu ni kati ya sekta zinazozingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Watoto hawa wameketi na mwalimu ile kusoma. Mwalimu anawaelekeza watoto katika masomo. Vifaa vya kusoma vya rangi tofauti vipo juu ya meza. Wanafunzi hawa wamekalia viti vya magurudumu ishara kuwa wana ulemavu wa miguu.

Elimu kwa watoto ni kati ya mambo yanayozingatia hapa mjini Nairobi. Mtoto huyu ameketi na yupo katika harakati ya kusoma. Juu ya meza ana kitabu alichochora vibonzo, ametundika begi lake la kubebea vitabu kwenye kiti alichokalia.

Elimu ni muhimu kwa kila mtu hapa mjini Nairobi. Vijana hawa wapo darasani wakiendelea kusoma. Wanatabasamu kwa furaha na bashasha kwa sababu wanafurahia masomo. Juu ya dawati zao wana vitabu wanavyotumia katika somo. Wameketi kwa mpangilio mzuri darasani.

Ndugu huyu yupo ndani ya maktaba kupata elimu zaidi kwa kupitia kusoma vitabu, ana kitabu mikononi anachoendelea kusoma. Amekalia kiti chake cha magurudumu kwasababu hana uwezo wa kutembea kutokana na ulemavu wa miguu.

Dada hawa wawili wapo katika shughuli ya kujifunza mapishi. Dada aliyevaa miwani anamwelekeza mwenzake anachohitajika kufanya. Wamevaa aproni zao za mapishi ilikuzuia kuchafuka. Kwenye meza kuna mayai na viungo vingine vya mapishi watakavyotumia.

Elimu ni muhimu kwa kila mtoto hapa mjini Nairobi. Mama huyu ameketi chini na mtoto na anaendelea kumfunza. Ameshika kitabu mkononi na anaelekeza mtoto kusoma. Mtoto anafurahia kusoma. Nyuma yao kuna kiti cha magurudumu chenye rangi nyeusi.

Elimu ni muhimu kwa kila mtoto hapa mjini. Mama huyu ameketi chini na mtoto na anaendelea kumfunza. Wana kitabu juu ya meza ambacho mama anatumia kuelekeza mtoto kusoma. Mtoto anaonekana kufurahia masomo.

Elimu kwa Watoto inazingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Baba huyu ameketi na watoto wadogo kuwafunza. Kuna vifaa vingi na vya rangi tofauti tofauti mahali hapa wanavyotumia. Ameshika kitabu mkononi anachoelekeza watoto kukisoma. Nyuma yao kuna nambari za kuhesabu zilizoandikwa.

Elimu kwa watoto ni kati ya sekta zinazozingatiwa sana hapa jijini Nairobi. Mtoto huyu yupo katika harakati ya kusoma. Mwalimu ameketi kando yake kumsaidia na kumwelekeza. Mtoto anaendelea kusoma huku mwalimu akisikiliza. Vifaa vya kusoma vipo juu ya meza.

Elimu kwa watoto ni kati ya mambo yanayozingatiwa hapa mjini Nairobi. Mtoto huyu yupo katika harakati ya kusoma. Kwenye meza kuna vifaa vingi vya rangi tofauti tofauti anavyotumia katika kusoma. Mwalimu anamwelekeza mtoto katika masomo.

Elimu ni muhimu kwa kila mtoto hapa mjini Nairobi. Mwalimu huyu yupo katika harakati ya kuwafunza wanafunzi hawa wawili ambao hali yao si ya kawaida kwani wana ugonjwa wa tawahudi. Wana madaftari na kalamu juu ya meza na mwalimu anawaelekeza wanafunzi cha kufanya huku wakisikiliza.

Elimu kwa watoto ni kati ya mambo yanayozingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Watoto hawa wapo darasani wakiendelea kusoma. Wameketi kwa makini ili kumsikiliza mwalimu juu ya dawati zao. Wana vitabu wanavyotumia katika masomo.

Mama ameketi na mtoto wake kumfunza. Kuna vifaa vya rangi tofauti kama nyekundu, buluu, kijani kibichi na manjano vilivyopangwa juu ya meza. Mama anatumia vidole kumwonyesha mtoto namna ya kuhesabu na anafurahia shughuli wanazofanya.

Mtoto huyu yupo kwenye harakati ya kusoma. Ameketi vizuri kwenye kiti chake karibu na meza nyeupe. Mikononi ameshika chati ya alfabeti aliyowekelea juu ya meza ambayo anaendelea kusoma.

Elimu kwa watoto ni Kati ya vitengo vinavyosingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Mtoto huyu ameketi na mwalimu wake akiendelea kusoma. Mwalimu anamwelekesa mtoto katika masomo, ameshika kifaa mkononi anachomwonyesha mtoto hili kukisema. Juu ya meza wana vifaa tafauti tafauti na vya rangi aina nyingi wanavyotumia katika masomo.

Mtoto huyu ameketi na anendelea kusoma. Kusoma kwake si kwa kawaida kwani ana changamoto ya kuona, hivyo anatumia breli ili kufahamu anachojifunza. Ameweka daftari lake juu ya meza na anatembeza mikono juu yake ili kuyafahamu maneno kwa kushika.

Masomo ni muhimu kwa kila mtu hapa mjini. Vijana hawa wameketi kwa pamoja ili kijadilia. wanaendelea kuhesabu kwa kutumia vidole vyao. Wanatabasamu kwa furaha ishara kuwa wanafurahia mjadala huu. Nyuma yao kuna kabati nyeupe yenye vitabu

Elimu kwa mtoto ni jambo linalozingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Mtoto huyu anaendelea kufunzwa hesabu kwa kutumia ambaki ambayo imeundwa kwa mbao. Vifaa vya kuhesabu vyenye rangi tofauti vipo hapa juu ya meza. Mwalimu anamsaidia mtoto kuwasilisha nambari kwenye ambaki kwa kutumia vifaa hivi.

Watoto hawa wameketi na wanaendelea kusoma, kusoma kwao sio kwa kawaida kwani wanachangamoto ya kuona hivyo wanatumia breli kufahamu wanacho jifunza, wamweka kifaa hiki juu ya meza wanatembeza mikono juu yake ili kuyafahamu maneno kwa kushika.

Elimu kwa watoto ni kati ya mambo yanayozingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Walimu hawa wawili wameketi na mtoto wakiendelea kumfunza. Mwalimu mmoja anamwelekeza mtoto kusoma kwenye kitabu. Juu ya meza kuna kalamu nyingi na vifaa vingine vya kusoma.

Masomo kwa watoto yanazingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Mtoto huyu aliyekaa kwenye kiti cha magurudumu ishara kuwa ana ulemavu wa miguu yupo katika shughuli ya kujifunza. Mikononi ameshika kitabu anachoendelea kusoma. Mandhari alipokaa pana nyasi nzuri ya kijani kibichi na panapendeza.

Elimu kwa Watoto ni moja ya sekta zinazozingatiwa hapa mjini Nairobi. Mwalimu huyu ameketi na mwanafunzi kumfunza. Mwalimu ameshika kalamu mkononi na anaendelea kumwelekeza mwanafunzi. Kando yao kuna kalamu nyingi na vifaa vingine kwenye vichupa. Wanaonekana wenye furaha.

Elimu kwa watoto ni muhimu hapa mjini Nairobi. Mtoto huyu yupo katika shughuli ya kusoma. Anajifunza namna ya kuwasiliana kwa kutumia ishara za mikono kupitia kipakatalishi chake. Juu ya meza ana vitabu vingi vya kuandikia na vile vile kalamu. Nyuma yake kuna kabati kubwa iliyopangwa vitabu vingi kwenye rafu.

Elimu ni muhimu kwa kila mtoto hapa mjini Nairobi. Mtoto huyu yupo katika harakati ya kusoma, ameketi mkabala na mwalimu wakiangaliana. Wanatumia ishara za mikono katika kusoma, kwa kuwa mtoto hana uwezo wa kuongea. Ana kitabu na kalamu juu ya meza, ili kuandika anayojifunza.

Mwalimu ameketi na watoto wa umri mdogo ambao ni wanafunzi wake kuwafunza. Kuna vifaa vya rangi tofauti kama kijani kibichi, nyekundu, blue na nyeupe ambazo zimewekwa juu ya meza. Mwalimu anawaonyesha jinsi ya kupanga hivi vifaa kulingana na rangi na wanashiriki kutekeleza zoezi kama anavyowaelekeza.

Elimu ni nguzo muhimu hapa NAIROBI. Vijana hawa wameketi kwa pamoja wakiendelea kudurusu. Wanakipakatalishi kwenye meza wanachotumia katika mafunzo. Dada aliyekaa kwenye kiti cha magurudumu ishara kuwa ana ulemavu wa miguu, anamwonyesha mwenzake jambo fulani. Nyuma yao kuna kabati kubwa yenye vitabu vilivyopangwa kwenye rafu.

Elimu kwa watoto ni kati ya sekta zinazozingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Wanafunzi hawa wapo katika shughuli ya kusoma. Wameketi kwenye dawati na wana kitabu juu ya meza wanachoendelea kusoma.

Elimu kwa Watoto ni moja ya sekta zinazozingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Mwalimu huyu ameketi na mtoto kumfunza. Mtoto ameshika kalamu mkononi na anaendelea kuandika huku mwalimu akimuelekeza. Kando yao kuna kalamu nyingi.

Elimu kwa watoto ni kati ya mambo yanayozingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Mtoto huyu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu ishara kuwa hana uwezo wa kutembea ako katika shughuli ya kusoma. Ameketi karibu na kabati kubwa iliyo na vitabu vingi vilivyopangwa kwenye rafu. Anachagua kitabu kimoja anachotaka kutumia katika kusoma.

Elimu inazingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Msichana huyu yupo katika harakati ya kusoma. Juu ya meza kuna tarakilishi anayotumia katika masomo. Anatumia braille kudurusu ishara kuwa hana uwezo wa kuona. Ana spika za masikio kwenye shingo.

Elimu kwa watoto ni kati ya mambo yanayo zingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Watoto hawa wameketi pamoja na mwalimu wao wakiendelea kusoma, juu ya meza wanavifaa mbalimbali wanavyo tumia katika kusoma. Nyuma yao kwenye ukuta kuna chati ya alfabeti iliyowekwa. Watoto hawa wanaonekana kufurahia masomo.

Elimu kwa watoto ni kati ya mambo yanayozingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Mtoto huyu yuko katika harakati ya kusoma. Ana kitabu kikubwa juu ya meza anachoendelea kusoma. Nyuma yake kuna kabati kubwa iliyopangwa vitabu vingi kwenye rafu.